Hapa ni uwanjani ambapo kuna wachezaji ambao wanashangilia kwa sababu huenda wameshinda katika timu zao na pia kuna wale ambao wameketi ili wawashabikie katika mchezo wao na kuwahimiza wenzao wang'ang'ane.

Hapa ni kituo cha huduma ambapo kuna mama ambaye anamsaidia mzee fulani kumfanyia huduma zake. Na pia tunaona tarakilishi nyingi ikiwa imewekwa kwa meza.

Hawa ni wachezaji wa mpira wamo katika uwanjani na mwingine ameinama huku mwingine amesimama kabla ya kuanza kucheza.

Kuna wachezaji wanaoshabikia timu zao. Wengine wamevaa nguo nyeukundu na wengine wamevaa manjano na pia kuna watazamaji ambao wameketi katika ukumbi ambao ulitengewa kwa watazamaji na mashabiki mbalimbali.

watu ambacho watu wanaotoka nje ya nchi wanakuja kupata paspoti zao hapa kuna viongozi na mlizi ambayo ufanya uduma uku wakaribisha wale ambao wanazuru nchi hii

Hapa naona viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa na Raila pamoja na viongozi wengine. Raila ameshika kipaza sauti kumaanisha kuwa kuna jambo ambalo analisema.

Hapa naona mashabiki mbalimbali ambao wamevalia shati tofauti tofauti kulingana na timu ambao wana shabikia. Na picha inaonyesha nikama wako ukumbini wanakotazama wachezaji wao.

Hapa ni kitu ambapo watu wanafanyiwa huduma zao. Watu wengi wameketi katika viti vyao huku wakisubiri wafanyiwe huduma. Na pia kuna askari ambaye anatembea na bunduki kuhakikisha kuwa kuna usalama wa watu hao.

Rais Mustafa wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta amemsalimia kiongozi mwenzake. Pia nyuma yake kuna askari na viongozi wengine ambao wanatembea pamoja.

Hapa ni kituo cha, huduma za wananchi wote. Kuna kina mama wanao wasaidia watu katika kuwapea huduma zao. Pia Kuna wanaume wawili wamekuja kuudumiwa.